Wanawake watatu, ambao wamevalia mavazi ya rangi tofauti na wamejifunga vitambaa kichwani vya rangi tofauti. Wanaonekana wakielezewa jinsi ya kujaza fomu.

Kundi la vitambulisho inaonekana, vitambulisho hivi vinaonekana kama vile ambavyo vimeonekana kwa ofisi labda watu wa vitambulisho hivi hawajavichukua kutoka kwa ofisi hiyo.

Wachezaji wa jinsia ya kiume wanaonekana wakifanya mazoezi kwa uwanja. Wachezaji hawa wamevalia jezi za rangi ya bluu zenye maandishi ya Brookside.

Hakimu wa mahakama kuu mjini Kenya Martha koome. Anaonekana akiwa amevalia nguo maalum, za hakimu. Anaonekana akiwa amesimama mbele ya jukwaa ambalo, lina kipaza sauti.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwa viti na mbele yao kuna meza, juu ya meza kuna kompyuta alafu kuna bango lililoandikwa Judiciary sevices mbele yao pia kuna mwanaume ameketi akingoja wamhudumie.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakipiga makofi huku wakitoka uwanjani, wachezaji hao wamevalia jersey za rangi ya manjano na suruali za rangi nyeusi.

Watu kadhaa wamepanga foleni, huku wengine wanaonekana kutia sahihi, kwa jengo ambalo linahusiana na kuchukua paspoti. Kuna watu wawili ambao wapo nyuma ya kaunta.

Mpira wa kandanda unaendelea uwanjani, kuna wachezaji wa timu mbili tofauti ambao wanaonekana wachezaji wa timu moja wamevalia jezi za rangi ya kijani wa timu hiyo ingine wamevalia jezi za rangi ya manjano.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameketi mbele ya meza ambayo imetengenezwa na mbao, kuna kompyta mbili ambazo zimewekelewa kwenye iyo meza halafu kuna watu kadhaa ambao wamesimama mbele yake labda wanangoja wahudumie.

Wachezaji wawili wa mpira ya vikapu wanaonekana wakiwa uwanjani, mchezaji moja amevaa jezi ya rangi nyeupe huku mwingine amevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi.

Mzee Raila Odinga, anaonekana akiwa amevalia suti ya rangi ya kijivu na shati la rangi ya pinki. Anaonekana akiwa ameshikilia mkono wa mwanaume mmoja, ambaye amevalia kofia ya rangi ya machungwa.

Kundi la watu ambao wanaonekana wakisubiria kuhudumiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kutumia chuma. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo za nyeusi na shati ya rangi nyeupe yenye kola ya rangi nyekundu ambaye anatazama kundi la watu hawa.

Wanaume wawili ambao wameketi kwa viti vya plastiki wanaonekana wakiwa wanajaza form ambazo zipo mbele ya meza. Kando ya wanaume hao, kuna wanaume wengine watatu ambao wanaonekana wapo kwenye mazungumzo.

Mwanamme mmoja ambaye amevaa miwani, anaonekana akiwa ameketi. Mwanamme huyo, amevalia glovu, mbele yake kuna machine fulani na karatasi ambayo imewekwa kwenye meza.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanaonekana wakicheza uwanjani. Wawili ambao ni wa timu tofauti wanaonekana wakiwa wameruka juu kuzuia mpira usiweze kuanguka chini.

Wanawake wanne tofauti wanaonekana wakiwa wameketi nyuma ya meza ya habari. Wanawake hawa wanaonekana wakiwashughulikia watu walio upande mwingine wa meza hiyo kila mmoja ana kompyuta yake.

Mpira wa vikapu unaendelea uwanjani. Kuna timu mbili tofauti za wanaume. Tunaweza kuona wanaume wawili wakipigania mpira. Timu moja imevalia jezi ya rangi ya bluu iliyokolea.

Watu kadhaa wamekusanyika ndani ya jengo linaloonekana kama ofisi. Juu yao kuna kuta kadhaa za rangi ya kijani ambazo zimening'inizhwa kutoka kwa ukuta. Tunaweza kuona watatu wakiwa wamesimama mbele ya kaunta

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kinachoonekana kama afisi, tunaweza kuona wengine wakiwa wameketi na mbele yao kukiwa na kompyta ya rangi nyeusi.

Wachezaji wawili wa mpira wa kandanda wanonekana wakiwa uwanjani, mchezaji mmoja anaonekana akiwa amepanua kinywa chake kumaanisha kuwa anashangilia ama anamuita wenzake.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya kaunta, mmoja wao ameangalia juu, ambapo kuna Skrini ambayo maandishi yake hatuwezi soma vizuri.

Wanaume wanne, ambao wamevalia barakoa ya rangi ya buluu, wanaonekana wakiwa wamesimama ndani ya hema. Mbele yao, kuna meza ambayo ina kitambaa cha rangi nyekundu. Kando yao, kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Wachezaji wakiwa wa mpira wa vikapu wanaonekana wakishangilia pamoja na mashabiki wao ,wachezaji hao wameinua nyara juu wachezaji hao wamevalia jezi za rangi ya buluu.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa ameketi mbele ya kamera nyuma yake kuna kitambaa cha rangi nyeupe ambacho kimeunganishwa kwa ukuta mbele yake kuna watu wawili ambao wanatumia kompyuta ilio mbele yao.

Kundi la watu ambao wamevalia barakoa linaonekana likiwa limekusanyika nje, kuna watu ambao wameketi chini na wanaonekana wakiwahudumia hao watu wengine, mbele yao kuna kompyuta za rangi nyeusi.

Kundi la watu, wanawake na wanaume, wanaonekana wakiwa wameketi, katika viti vilivyotengenezwa na vyuma. Watu hawa wanaonekana wakisubiria kuhudumiwa, katika jengo la huduma inchini Kenya.

Mashabiki ambao wameketi wengine wakiwa wamesimama. Wanaonenakana wakisherekea mchezo unaoendelea hapa uwanjani. Mashabiki Hawa wamevalia shati za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya.

Wanariadha wanaonekana wakiwa katika harakati za kukimbia kwa uwanja . Kwa upande mwingine kuna mashabiki ambao wameketi mbalimbali na wamevalia nguo za rangi tofauti.

Mwanaume mmoja aliyevalia fulana la rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi anaonekana akiwa anaruka. Kando yake watu wawili wameketi kwa viti vya plastiki.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wanaonekana wakiwa wameshikana na wapo uwanjani labda kabla ya mchezo kunza, wachezaji hawa wamevalia jersey za rangi nyeusi.

Wachezaji wa jinsia ya kiume wa mpira wa vikapu wanaonekana wakiwa wamesimama kwa mstari mmoja. Wachezaji hawa wamevalia jezi za rangi nyeupe zenye jina Kenya kwa kifua.

Wanaume wawili ambao wamevalia sare za ofisi wanaonekana wakiwa wanazungumza na mwanamke mmoja ambaye amesimama nyuma ya kaunta. Mwanamke huyo anaonekana akiwa amevalia miwani.

Mwanaume mmoja, ambaye anaonekana akiwa ameketi kwa kiti cha plastiki cha rangi ya blue .Anaonekana akijaza fomu. Kando yake kuna wanaume watatu ambao wanaonekana wapo katika mazungumzo.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye kaunta wakingoja kuhudumiwa, kuna wengine ambao wameketi kwa viti ambavyo vimetengenezwa na chuma wakisubiria kupata huduma.

Kundi la watu limekusanyika kwa ukumbi. Watu hawa wamevalia shati za rangi ya blue kofia za rangi ya blue na wengi wao wameinua mikono yao juu.

Watu watatu miongoni mwao kukiwa wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana wakiwa wameketi kwa viti vya plastiki vya rangi ya buluu, mbele yao kuna meza ambayo imetengenezwa kutumia mbao.

Naibu wa rais nchini Kenya Kithure kindiki anaonekana akizungumza na wanaume watatu, kando yake kuna askari ambaye amevalia sare zake rasmi na barakoa ya rangi ya bulu.

Wanawake wanne ambao wanaonekana kama mashabiki wa timu ya kandanda ya Gor Mahia wanaonekana wakiwa katika mazungumzo. Wamevalia shati ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia sketi ya rangi nyeusi na shati la rangi nyeupe, anaonekana akiwa amesimama mbele ya meza ya habari, mwanamke mwengine huyo nyuma ya meza hiyo.

Wafanyikazi wa huduma ambao wamevalia barakoa za rangi tofauti kama Vile bluu na nyeusi wanaonekana wakiwa wameketi kwa viti vya rangi nyeusi na mmoja wao anaonekana akifinya kompyuta.

Mtukufu Rais wa Taifa la Kenya, William Ruto, anaonekana akizungumza na Hakimu wa Mahakama Kuu ya nchini Kenya, Martha Koome. Martha Koome anaonekana akiwa amevaa nguo zake rasmi za kikazi.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa ameshikilia paspoti ya Kenya kwa mkono wake wa kulia kwa mkono wake wa kushoto kuna karatasi ya aina tofauti ambazo ameshika pia mwanaume huyu amevalia kofia ya rangi ya bluu.

Watu watau wameketi kwenye meza, wawili miongoni mwao wanajaza fomu kwenye meza. Kuna msichana mmoja amesimama kando yao. Kuna simu imewekelewa juu ya meza.

Mwanamume mmoja ambaye anaonekana akiwa amesimama anatolewa alama za vidole na mwanamume mwingine ambaye ameinama kando yao kuna kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wapo kwenye mazungumzo.

Meza ya habari iliyotengenezwa kutumia mbao inaonekana. Tunaweza kuona maandishi ambayo yameandikwa na rangi nyeusi, nyekundu na ya kijani. Maandishi haya yanasema Huduma Kenya information desk .

Vitabu vidogo ambavyo vinaonekana kama paspoti, vimewekelewa kwenye meza, lilolotengenezwa kutumia mbao. Vitabu hivyo, ni vya rangi ya buluu na vipo kwenye vikundi.

Mchezo wa mpira wa vikapu unaendelea uwanjani , mwanamke mmoja ambaye amevalia jezi ya rangi nyeupe anaonekana akiwa ameshikilia mpira na mwanamke mwingine mwenye jezi ya rangi ya bluu anamzuia kupita.

Naibu wa rais nchini Kenya Kithure Kindiki anaonekana akiwa ameshikilia karatasi kwa mkono wake. kando yake kuna mama ambaye amebeba mtoto ambaye nywele zake zimesukwa.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwa viti ambavyo ni vya rangi nyeusi. Wanawake hawa wapo katika jengo kubwa kando yake, kando yao tunaweza ona viti kadhaa vilivyopangwa kwa mistari vizuri, ambavyo vimetengenezwa na chuma.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja ambaye amevalia miwani wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kisheria, wote hawa wanaonekana wakiwa wanatabasamu.

Rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta, anaonekana akimsalimia Mzee mmoja huku wakitabasamu. Kando yao kuna kundi la watu ambao pia wanatabasamu.

Watu wawili wameketi chini kwa viti vya plastiki vya rangi ya bluu , mbele yao kuna meza ambayo imetengenezwa kutumia mbao na chuma. Wanasaidia watu wengine kujaza fomu.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia saa na pete kwa mikono yote miwili. Anaonekana akizungumza, mbela ya kipaza sauti. Ameketi kwa kiti cha rangi nyeusi.

Raisi wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta. Anaonekana akiwa ameshikilia Bibilia katika mkono wake wa kushoto. Amesimama juu ya jukwaa. Kuna vipaza sauti mbele yake.

Mashabiki waliovalia nguo za aina tofauti na rangi tofauti wanaonekana wakishangilia . Wanne ambao wanaonekana wazi wameinua vidole vyao juu na mmoja amefunga bendera ya Kenya kwenye shingo lake.

Ni mashabiki anaonekana wakishangilia huku wameinua mikono yao juu, wengine wamefungua midomo yao wazi, miongoni mwao kuna mmoja ambaye amevalia miwani.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakiwa wamesimama labda kwa ajili ya mazungumzo ama kupigwa picha. Wachezaji hawa wamevalia jezi za rangi nyeupe.

Watu kadhaa wamepanga foleni, wengine kati yao wanaonekana wakiwa wameketi chini, watu hawa wamevalia nguo tofauti za rangi tofauti, mbele yao kuna jengo ambalo lina maandishi Huduma Kenya GPO Nairobi.

Kundi la watu wanaonekana wakiandama huku wakiwa wamebeba bango ambalo linasema Court Annexed Mediation, an alternative dispute resolution mechanism mandated under article 159 of the constitution .

Kundi la watu sita, ambao wapo kwenye mstari. Wanaoneka wakiwa wamesimama mbele ya jukwaa na kushika kitu ambacho kinaonekana kuwa karatasi. Nyuma yao, kuna bango ambalo hatuwezi soma maandishi yake.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakiwa uwanjani. Wamevalia jezi za rangi nyekundu huku wengine wakiwa wamevalia jezi za rangi nyeupe.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakicheza uwanjani . Mchezaji mmoja anaonekana akiwa amevalia jezi za rangi nyekundu yupo karibu na mpira. Wachezaji wengine ambao wamevalia jezi za rangi ya manjano wanakimbia.

Wanaume watano wameketi ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi wanne wameketi mbele ya meza na kuna mwingine mmoja ameketi nyuma ya meza ambayo ina kompyuta ya rangi nyeusi.

Tangazo kutoka mahakama kuu ya kenya linaonekana kwenye tangazo hiyo tunaweza kuona picha ya mahakama kuu ya Kenya maandishi yanaweza kusomeka pia kwenye tangazo hilo lakisema LGBTQ community have the right to freedom of association which includes the right to form an association of any kind

Watu watano wanaonekana wakiwa nje ya jengo. Jengo hilo lina maandishi ambaye yanasomeka kama; Huduma Kenya. Kando ya watu hao, kuna mtu ambaye amevalia sare za askari.

Wachezaji watano wampira wa kandanda wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo. wachezaji hawa wamevalia jezi za rangi ya bluu zenye maandishi Bandari FC.

Mashabik ambao wamevalia nguo aina tofauti za rangi tofauti, wanaonekana wakisherehekea. Wengine wao wamebeba vuvuzera, Kuna mwanamke miongini mwao ambaye amevalia shati ya rangi ya pinki, sururi ya jeans na amebeba kibeti Cha rangi nyekundu.

Wachezaji wa mpira wa vikapu ambao ni wanaume, wanaonekana wakishangilia, huku wamebeba nyara juu. Wachezaji hawa, wamevalia jezi za rangi ya buluu na fulana ya rangi nyeupe juu ya jezi hizo.

Aliyekuwa rais wa taifa la Kenya; Uhuru Kenyatta anaonekana akiwa amevalia jaketi ya rangi nyekundu, ambayo ina mikono ya rangi nyeupe, yenye maandishi Jubilee na ameshikilia mkono wa mwanamke.

Raisi wa zamani wa taifa la Kenya, Uhuru Kenyatta. Anaonekana akizungumza na hakimu wa zamani wa mahakama kuu nchini Kenya David Maraga.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia suti ya rangi ya buluu anaonekana akiwa ameshikilia bibilia kwa mkono wake wa kushoto amesimama mbele ya jukwaa na kuna kipasa sauti mbele yake.

Viti vya rangi nyeusi vinaonekana vikiwa vimepangwa mbele ya counter tofauti ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi, nyuma ya counter hiyo kuna wahudumu tofauti ambao wamekaa kwa kila counter .

Watu kadhaa wameketi mbele ya viti ya rangi nyeusi mbele ya counter tofauti na wanaonekana wakihudumiwa na watu wengine ambao wako nyuma ya counter ambayo hatuwezi ona.

Wachezaji wa kiume wa mpira wa vikapu wanaonekana wakisherehekea na mashabiki huku wakiwa wameinua nyara juu. Wachezaji hao wamevalia jezi za rangi ya buluu.

Mtukufu rais wa taifa Kenya William Samoei Ruto anaonekana akitoka kwenye ukumbi, kando yake kuna askari ambaye ametazama upande mwingine.

Mashabiki wanaonekana wakishangilia mchezo unaoendelea uwanjani. Mashabiki hao wameshikilia bendera ya Kenya ambayo ina rangi kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Kundi la watu sita, wamesimama mbele ya jukwaa, ambalo lina vipaza sauti. Kuna nembo ya mahakama, ambayo imechorwa mbele ya jukwaa hilo. Watu hao, wanaonekana wakiwa wamevalia suti za rangi tofauti.

Rais William Ruto, aliyekua naibu wa rais Rigathi Gachagua, Martha Koome, David Maraga, na mwanamke ambaye simtambui wanaonekana wakiwa wamesimama kwa mstari.

Watu ambao wamepiga foleni wanaonekana ndani ya ofisi. Nyuma ya kaunta tunaona watu wawili mwanamke na mwanaume ambao wamesimama.

Mwanamume moja ambaye amevalia koti la maabara linalo rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya blue anaonekana akitoa alama za vidole za mwanamke mmoja ambaye amesimama.

Watu wanne ambao wamevalia mavazi maalum ya kisheria wanaonekana wakizungumza na rais wa zamani wa Kenya mzee Uhuru Kenyatta kwenye ukumbi.

Vikundi tofauti vya vitambulisho, vinaonekana vikiwa vimewekwa kwenye meza iliyotengenezwa kutumia mbao. Kando la vitambulisho hizi, tunaweza kuona chupa ambayo ni ya plastiki.

Kundi la watu linaonekana likiwa limeketi kwa viti vya chuma, watu hawa wanasubiria kuhudumiwa katika ofisi ya Huduma Kenya . Tunaweza kuona watu wengine ambao wako kwenye counter zenye kompyuta za rangi nyeusi.

Watu wawili, wanaonekana wakiwa nyuma ya kaunta, ambayo imetengenezwa na kioo. Mbele yao, kuna kompyuta ambazo ni za rangi nyeusi.

Watu kadhaa ambao wamevalia nguo za rinda na rangi tofauti wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vya chuma ndani ya ofisi wakingoja kuhudumiwa. Wawili kati yao wamesimama mbele ya kaunta.

Ukurasa wa paspoti unaonekana ukiwa umefunguliwa, paspoti yenyewe ni ya kijana ambaye anaitwa Joshua na ni mkenya, ina maandishi ya rangi nyeusi.

Wafanyakazi wa huduma Kenya wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya jengo wanalofanyia kazi. Wote wamevalia sare zao suruali ama sketi za rangi nyeusi, shati la rangi nyeupe ambalo lina mistari ya rangi nyekundu.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja katika uwanja. Wachezaji hawa wamevalia jezi za rangi ya majano na wamekanyanga nyasi ya rangi ya kijani.

Mashabiki wanaonekana wakiwa wanashangalia. Wengi wao wamevalia nguo za rangi ya blue , kuna shabiki mmoja ambaye amevalia miwani na kofia ya rangi nyeupe, ambaye amebeba bango lililoandikwa khwakhola.

Wachezaji wa mipira wa kandanda wanaonekana wakicheza uwanjani. Wachezaji hao ni wa team mbili tofauti. teams ya kwanza imevalia jesi za rangi ya kijani kipiji na hiyo team ingine imevalia jesi ya rangi nyeupe na blue

Mwanamke mmoja anaonekana akipanga vitambulisho ambavyo vimewekwa kwa vikundi, kwa sanduku tano ama sita tofauti. Kando yake kuna mwanamke mwengine ambaye amekunja sura.

Nembo ya chama cha Jubilee inaonekana nembo hiyo ni ya rangi nyeusi na maandishi yake ni ya rangi nyekundu kwenye nembo hiyo kuna maneno mbele pamoja.